Nguzo tatu kubwa za ndizi mbichi zimesimama wima. Ndizi zina rangi ya kijani zikionyesha hazijakomaa. Juu ya nguzo ya katikati kuna ndizi chache zilizoiva zenye rangi ya manjano.

Mimea ya mahindi, imepandwa kwenye udongo kwenye unyevu unyevu. Baadhi ya mimea inaonekana ndogo, na mengine imeanza kukuwa vizuri. Majani ya mahindi ni ya kijani kibichi, na yanaonekana kuwa na afya. Sehemu ya shamba ina magugu kidogo na nyuma kuna miti mikubwa.

Ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na nyeupe ananyonyeshwa maziwa kwa kutumia mashini. Vifaa vya kukamulia vimeunganishwa kwa chuchu zake na mirija ya plastiki inaelekea kwenye chombo kikubwa cha metali kilichokaa chini.

Kikapu cha kahawia kilichofumwa kwa mikono kipo nje kwenye jua. Ndani yake kuna donge kubwa la kitu cheupe labda unga au aina fulani ya chakula kinachotengenezwa. Kikapu kinaonekana kuzeeka kidogo.

Mti wa ndizi wenye majani mapana yanayopasuka umetawala mandhari ya kijani kibichi. Majani yake marefu yanafunika sehemu kubwa ya sura . Sehemu ya chini ya shina inaonekana kuwa na maganda makavu na yaliyokauka.

Picha inaonyesha mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zikiwa bado zimeungana na mti wake zikininginia majani ya ndizi yanaonekana kwa nyuma.

Hizi ni chipukizi za ndizi zilizopandwa kwenye mifuko midogo mieusi zikiwa zimepangwa. Kila mche una majani mapana yaliyochipuka vizuri yakiashiria afya njema. Zimepandwa kwa uangalifu zikionyesha kitalu cha chiche ya ndizi tayari kwa kupelekwa shambani.

Jengo la kufugia ng'ombe au zizi limejaa ng'ombe weusi na weupe. Zizi lina sehemu zilizogawanywa kwa chuma na ng'ombe wanakula majani kutoka kwenye mabeseni. Paa la zizi limetengenezwa kwa mabati na kuna ng'ombe mmoja tu wa rangi ya kahawia na nyeupe upande wa kulia.

Rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zinaninginia kutoka kwenye mmea wa ndizi. Zimezungukwa na majani makubwa mapana ya kijani kibichi ya mgomba. Kuna dalili ya mwanga wa jua ukipenya.

Wanawake kadhaa wamesimama karibu na chungu kikubwa wakionekana wakigawa chakula. Mmoja anashikila sinia iliyojaa vijipange vya chakula vinavyofanana na wali au ugali huku mwingine akiongeza kitu kutoka kwenye bakuli kubwa la plastiki.

Mwanaume mmoja akiwa amevalia koti jeusi ana tabasamu akimimina maziwa kutoka kwa mtungi moja mkubwa wa chuma. Maziwa hayo yanaingia kwenye sehemu maalum ya kukusanya maziwa. Nyuma yake, kuna mitungi mingine ya chuma.

Hapa kuna shamba ya migomba yenye majani makubwa yakiwa yamesimama mbele ya msitu mnene. Migomba hii inaonekana kustawi na majani yake ya kijani kibichi yamefunguka na mengine yamechanika. Mandhari ya nyuma imejaa miti mingine mirefu ikionyesha mazingira yenye rutuba na mimea mingi.

Mtu amevalia suti ya njano ya kujikinga na amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa cha rangi ya manjano na bluu chenye maandishi farmate anamnyunyuzia dawa ngombe mweusi na mweupe ambaye amefungwa ndani ya zizi la mbao.

Makundi ya ndizi yaliyopangwa sokoni yanaonekana. Baadhi ni mbichi na zingine zimeiva, zikiwa zimetundikwa juu. Chini yake, kuna matunda mengine mbalimbali, yakiwemo matunda madogo mekundu na matunda ya njano.

Hili ni rundo kubwa la ndizi, ndizi zilizokatwa kwenye mti zikiwa zimepangwa chini zinaonekana zikiwa bado hazijaiva na ni nyingi sana zikiashiria mavuno makubwa ya ndizi.

Shamba lenye migomba mikubwa na midogo imeonekana. Udongo unaonekana kuwa umelimwa hivi karibuni, na miche michanga inaonekana ikikuwa ardhini. Nyuma kuna miti mikubwa inayoashiria msitu.

Katika zizi kuna ng'ombe wengi wamelala na wengine wamesimama, wako ndani ya banda lenye kuta za saruji na madirisha madogo, kuna nyasi zimetupwa mbele yao kama chakula, zizi linaonekana kuwa chafu na kuna kinyesi cha ng'ombe kimetapakaa.

Watu wako katika shamba la ndizi. Mmoja ameshika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi akimkabidhi mwanamke aliyembeba mtoto mgongoni. Nyuma yao kuna mabango yaliyoandikwa the KCB Foundation na Ahadi Kenya Trust ikionyesha.

Ngombe wengi wa maziwa weusi na weupe wapo katika banda ngombe watatu wamesimama karibu na lori la maji ngombe mwingine amelala chini. Hawa wote wanaonekana wamefunga vitambulisho maskioni.

Ng'ombe mweusi mwenye madoadoa anaonekana akiwa amefungwa kwenye mti na ana matuta na vidonda vingi mwilini. Anaonekana dhaifu labda anaumwa kamba imefungwa shingoni mwake.

Ninauona mkusanyiko mkubwa wa ndizi kwenye soko au shambani. Ndizi hizi bado ni za kijani. Zimefungwa pamoja katika mikungu mikubwa iliyounda mirundo. Watu wanaonekana kwa mbali wakifanya kazi au wakipitia jambo linalodokeza shughuli za biashara.

Jumba la makazi lililoharibika linaonekana huku paa la mabati likiwa limeanguka na baadhi ya nguzo zimevunjika. Nyumba hii imezungukwa na mimea na miti mingi ikiwemo migomba na miti mirefu mengine, kuna mbwa ameketi kwenye nyasi.

Bustani ya migomba yenye mimea mingi na yenye afya inaonekana. Migomba hii imepangwa kwa mistari, na majani yake makubwa ya kijani kibichi yamefunika anga. Udongo wa chini unaonekana kuwa na nyasi ndogo, na kuna kivuli kinachosababishwa na majani makuwa ya migomba.

Mikungu mingi ya ndizi mbichi zimerundikwa na kubebwa na malori makubwa. Ndizi hizi zina rangi ya kijani. Malori mawili, moja la kijani na jengine la buluu yametumiwa kubeba ndizi hizo, nyuma kuna watu wengi wakipakia ndizi.

Mtu amevaa kofia ya chuma na koti jeusi akimimina maziwa kutoka ndoo ya kijani ndani ya mapipa meupe yaliyowekwa kwenye gari ndogo la kubebea mizigo .Mazingira ya nyuma yanaonyesha kuwa eneo ni la wazi lenye miti michache.

Duka la kuuza maziwa la destiny dairies linaonekana kuna mashine ya kutolea maziwa milk ATM na tangazo la biashara hio wateja kadhaa wamekusanyika mbele ya duka wakisubiri kuhudumiwa.

Ngombe mweusi na mweupe wamesimama pahali safi pa kukamulia. Vifaa vya kukamulia maziwa ikiwemo mashine ya delava vimeunganishwa kwenye chuchu yake. Maziwa yanakusanywa kwenye chombo kikubwa cha metali.

Hili ni shamba la ndizi na nyasi ndefu lilo na miti michache, mimea ya ndizi imeota kwenye udongo wenye rangi nyekundu, miti mingine inaonekana kwa nyuma, juu kuna anga la bulu lenye mawingu meupe.

Mtu mmoja mzee akiwa amevalia nguo za buluu anaswaga maziwa kutoka kwa ng'ombe. Ng'ombe huyu ni mweusi na mweupe maziwa yanatolewa kwenye ziwa la ng'ombe akitumia mikono yake na kuyakusanya kwenye chombo cha plastiki.

Mkulima mzee amesimama katikati ya shamba la mahindi, amevalia kofia na shati la rangi ya zambarau. Anatabasamu na anaonyesha mahindi yaliyoiva. Mahindi moja ameshika kwa mkono wake, na zingine ziko zimeambatana na mmea.

Mwanaume amevalia fulana ya kijivu na suruali ya rangi ya bluu, amesimama Karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi . Anaonekana akiegemea kwenye nguzo ya mti. Nyuma ya rundo hili la ndizi kuna shanda.

Watu kadhaa wako katika boma la ng'ombe wakishughulika na ng'ombe weusi na weupe wawili, mwanamume amevaa sweater yenye milia nyeupe na nyeusi anashika mzingi wa mbao akitazama nyuma, mwanamke amevaa kofia nyeupe na koti la zambarau.

Mkono wa mtu unashikilia fungu kubwa la ndizi. Ndizi hizi, zina rangi tofauti, baadhi zikiwa kijani kibichi na nyingine njano. Zikionyesha viwango tofauti za ukomavu. Ndizi hizi, zimeshikiliwa juu ya ardhi yenye mchanga.

Shamba kubwa la migomba michanga linaonekana. Mistari ya migomba imepandwa kwa mpangilio ikiwa na majani mabichi. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na pia kuna miti mingine kwa umbali.

Mikungu mingi ya ndizi mbichi zimepangwa kwenye laini zikiwa bado zimeshikana na shina lake, ndizi hizi zinaonekana kuwa za kijani ikionyesha bado hazijaiva, zimepangwa juu ya ardhi chafu.

Ndizi nyingi zilizo komana za njano zimewekwa kwenye sakafu karibu na ukuta zimepangwa katika rundo kubwa na ndizi chache bado zinaonekana kijani sanduku moja la plastiki lenye ndizi nyingi pia limewekwa mbele.

Mtu anaonekana akikamua ngombe maziwa, ngombe mwenye rangi ya kahawia amesimama tuli huku mtu huyu akitumia ndoo ya samawati kukusanya maziwa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya shamba yakiwa na ardhi kavu.

Picha inaonyesha mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Zimetundikwa kwenye mmea wa ndizi huku majani kubwa ya kijani yakionekana pembeni. Inaonekana hii ni shamba ya ndizi.

Watu kadhaa wanashiriki katika upandaji wa miti ya migomba. Mtu mmoja akiwa amevalia fulana ya kijani anatumia jembe kurudisha udongo kwenye mmea mpya. Wengine wanatazama huku mazingira ya mashambani yakiwa nyuma yako.

Mwanaume amevalia shati lenye kofia ya buluu na kijivu, akisimama karibu na ng'ombe, amevalia buti nyeusi ndefu za mpira, ng'ombe wengi wenye rangi ya kahawia na nyeupe wako nyuma ya uzuio wa mbao, wakiwa wamekula majani.

Wanawake watano wamesimama wakiaandaa chakula, mwanamke mmoja ameshika kijiko akichota chakula kutoka kwenye sinia kubwa anaonekana kama anagawanya ugali ambao umewekwa kwenye vyombo vidogo vya rangi ya buluu na kijani.

Wanaume wawili wamevalia kofia nyekundu, wanamwaga maziwa kutoka kwenye mikebe mikubwa ya aluminium, mikebe mingine ya maziwa imepangwa nyuma yao, watu wengine wachache wanaonekana kwa umbali.

Mishale miwili ya ndizi iliyoiva imewekwa vizuri juu ya meza ya mbao zote mbili zina nyafu ndogo ndogo kila upande ndizi hizi zina rangi ya manjano ikionyesha ziko tayari kuiva meza ina rangi nyeupe na misave.

Mwanamke mmoja, amevaa fulana ya waridi na kofia nyeupe, akitumia kifaa kidogo, kufanya maonyesho mbele ya kundi la wanaume. Wanaume hawa wote ,wamevalia makoti meupe na kofia nyeupe, wakimwangalia kwa makini.

Ng'ombe wa maziwa mweusi na mweupe, amesimama karibu na hori la kulishia. Kifaa cha kisasa cha kukamulia maziwa, kimewekwa kwenye chuchu zake, na maziwa yanaenda moja kwa moja, kwenye ndoo nyeupe iliyowekwa chini.

Mwanamke amevaa koti la buluu, barakoa na glavu akifanya kazi karibu na mitungi kadhaa mikubwa ya chuma na tanki la kuhifadhia. Anaonekana akichukua sampuli au labda anapima maziwa.

Kuna rundo la ndizi zilizo shikana zote zikiwa zimeiva na zina rangi ya njano rundo hili lina ndizi nne au tano zikiwa zimeunganishwa pamoja ndizi hizi zinaonekana kuwa tayari kuliwa.

Banda la ndizi mbichi linaninginia kwenye mimea ,ndizi hizi bado hazijakomaa zina rangi ya kijani . Majani ya mmea huu ya rangi ya kijani yanaonekana nyuma. Baadhi ya ndizi zinaonekana kuwa na madoadoa meusi.

Mwanamke anaonekana akikamua ng'ombe kaatika shamba lenye nyasi, amejifunika shuka lenye miraba akavalia suruali ya blue anatabasamu usoni mwake anatumia chupa ya glasi kusanya maziwa, ng'ombe ni mweupe na mweusi.

Ng'ombe mwenye rangi nyeusi nayeupe ananyonyesha maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Kifaa cha kukamua kimeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba la kisasa la maziwa na ng'ombe mwengine anaonekana nyuma.

Mtu aliyevalia suti yenye rangi ya manjano na kofia ya manjano anapulizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe, anatumia pumpu aliyobeba mgongoni, ng'ombe amefungwa kwenye zizi la mbao.

Mkulima mwanamke ameketi chini anaswaga maziwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia mikono yake. Ameshikilia ndoo ya chuma ili kukusanya maziwa. Ng'ombe ana rangi nyeusi na nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa katika zizi la ng'ombe na kuna uchafu wa ng'ombe chini.

Kikundi kikubwa cha ndizi mbivu za rangi ya manjano kinaonekana kikiwa kimefungwa pamoja kwenye buwa lake, mkono wa mtu unaonekana ukishikilia buwa hilo juu, zinaonekana kuwa safi na tayari kuliwa.

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi katikati ya shamba lenye mimea mbalimbali. Mbele yake kuna mimea midogo kama karanga na nyuma kuna mahindi marefu. Mwanamke huyu amevalia tisheti nyeusi na suruali nyeusi.

Ng'ombe wawili wadogo wenye rangi ya kahawia wamesimama kwenye kifaa cha kuogea. Mwili wao unaonekana kuwa na unyevunyevu, ikionyesha walioshwa hivi karibuni. Nyuma yao kuna miti na mabanda mengine ya wanyama.

Shamba la mahindi linaonekana, mimea ikiwa na majani ya kijanikibichi lakini yenye dalili za kuharibika labda kutokana na wadudu au magonjwa, udongo mwekundu unaonekana chini ya mimea, na safu za mahindi zinaonekana zikielekea mbali.

Mashamba ya ndizi yamejaa mikungu ya ndizi mbichi zikiwa bado kwenye miti. Majani makubwa ya ndizi yanajaa kila mahali huku njia ikiwa wazi katikati. Kando ya shamba hilo kuna mimea mingine. Mbuzi mweusi na mweupe anaonekana kwa umbali.

Majani mengi mapana ya migomba yanatawala mandhari yakionekana kijani kibichi na yenye nguvu. Baadhi ya majani yameraruka kidogo ikionyesha asili. Mawingu meupe na anga la bluu yanaonekana kupitia mapengo ya majani.

Mtu amesimama katikati ya shamba kubwa la migomba yenye ndizi nyingi bado hazijaiva zikininginia kutoka kwenye mti, mtu huyu amevaa shati nyekundu na suruali nyeupe, akitazama mbele kuelekea safu za migomba.

Mwanamke amesimama karibu na mpungu mkubwa wa ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani. Amesimama katikati ya mmea wa ndizi wenye majani makubwa akionekana akichunguza au kushikilia ndizi

Wanawake wawili wakiwa wamevalia nguo nyeupe na barakoa wanafanya kazi katika chumba kinachoonekana kuwa cha ushindikaji. Mwanamke aliye mbele anatumia kijiko na faneli ya kijani kuhamisha kitu kutoka kwenye mfuko hadi kwenye chombo kikubwa chenye kimeminika.

Wanawake wawili wamevalia meski nyeupe na vitambaa vyeupe. Wako jikoni au sehemu ya uzindikaji wa chakula. Mmoja wao anatumia kijiko na faneli kujaza kitu kama maziwa kwenye mfugo mdogo.

Ng'ombe weusi na weupe wamejipanga kwenye zizi wakila nyasi kutoka kwenye hori ndefu, mkulima amevaa buti za mvua za rangi ya nyeupe amesimama upande wa pili.

Hili ni rundo la ndizi mbichi zikiwa bado zimeungana na mti wake zikininginia ,baadhi ya ndizi zina madoadoa nyeusi kuashiria kuwa zimeanza kuiva ama zimeathiriwa kidogo.

Vidole vya mkono wa mtu vimeshika ndizi mbichi iliyomenywa katikati sehemu ya ndani ya ndizi inaonekana nyeupe huku ganda likiwa bado kijani. Kundi la ndizi zingine ambazo pia hazijakomaa linaonekana nyuma .

Mwanaume amevaa koti jeupe la mahabara. Anafanya majaribio ya kisayansi. Anatumia vifaa vya mahabara kama vile, silinda ya kupima na vikombe vidogo, labda anachanganya au kupima sampuli. Karibu naye, kuna vifaa vya kielektroniki.

Panda kubwa la kisasa la ng'ombe linaonekana, ikiwa na ng'ombe wengi weusi wa Kila malisho kutoka kwenye vyombo maalum, watu wawili wanatembea kwenye panda hili. Miundo mbinu ya chuma inaunga mikono paa la mabati ikitoa kivuli.

Ng'ombe mweusi yuko ndani ya zizi dogo la mbao lenye paa la mabati. Karibu na zizi kuna chombo cha kunywea maji kilichojengwa kwa simiti na mitungi mbili za plastiki. Mazingira ya nyuma yanaonyesha shamba kubwa lililowazi na miti michache kwa umbali.

Mtu ameinama akikamua ngombe mweusi na mweupe, mtu huyu amevaa kofia, shati la pink na buti ndefu nyeusi, ngombe amefungwa kwa nyororo akiwa amesimama katika eneo lililofunikwa labda zizi.

Mwanamke amesimama karibu na shamba la ndizi akiangalia mimea midogo iliyopandwa ardhini. Majani makubwa ya ndizi yanafunika sehemu ya juu yakionyesha ukuaji wa mimea. Ardhi inaonekana kuwa imechimbwa mistari.

Ninaziona ngo'mbe kadhaa wakiwemo weusi, weupe na mmoja wa rangi ya kahawia wakitafuta chakula kwenye dampo la takataka. Ngo'mbe mmoja mwenye pembe ndefu, anaonekana akichunguza pakiti ya plastiki.

Mwanaume amebeba mzigo mkubwa wa ndizi mbichi mikononi, huku ndizi zingine zikiwa zimerundikwa mbele yake. Eneo linaonekana kuwa soko, au na mahali pa biashara, kukiwa na magari na majengo nyuma yake.